Hapa kunaonekana kuwa ni darasa, darasa ambapo wanafunzi hupata mafunzo mbalimbali kutoka kwa walimu wao, naona ubao nyeupe ambamo kuna maandiko ambayo yameandikwa, huu unaonekana kuwa ni maandiko ya kufunza lugha ya kiingereza.

Kuna vitabu muhimu vimepangwa katika sehemu hii ,inaonekana huenda ni ofisi ambalo vitabu kubwa kubwa ambayo ni ya maana ambayo inarevodi za kazi fulani ambayo imefanywa zinawekwa.

Hii hapa ni ofisi, ofisi maalum ambamo shughuli mbali mbali zinaendelea, ninaona matarakilishi ambazo ziko mahali hapa, kuna pia kila ambacho kinaitwa kwa lugha ya kimombo, printer ambayo utumiwa ofisini kutoa makaratasi mbali mbali zinazohitajika ofisini.

Kuna watu wawili hapa ambao wanaonekana kuwa wanaendesha baiskeli. Wanaonekana kuwa wanashindana ama ni mchezo ule wa kushindana kutumia baiskeli. Watu hawa wanaonekana wanatumia nguvu nyingi kukimbiza baiskeli na wanavaa nguo ambazo zimeandikwa Kenya.

Kuna nyumba ambayo imejengwa mahali hapa . Nyumba hii inaonekana kuwa ni nyumba ambayo inapendeza sana. Mazingira yake pia imetuzwa vizuri, nyasi imekatwa vizuri na yamo vizuri.

hapa inaonekana kuwa ni darasani, kuna maandiko ambao yameandikwa ubaoni hapa, ubao huu unaonekana ni wa rangi ya colour nyeupe ambano utumia kalamu fulani kuandikia maneno ama kuafunzia wanafunzi ambao wako darasani humu.

Hapa kunaonekana kuwa ni kwenye darasa. Darasa ambapo wanafunzi wanaweza wakafunzwa hili wakapate kujua mengi na kuelewa vitu vingi ambapo vinaweza kusaidia katika maisha wanayoifanya ama wakaweze kufanya kazi hapo mbeleni wanao weza wakasaidika pia.

Hiki ni kitabu cha kiswahili. Kinaonekana kuwa ni la kufunza wanafunzi wachanga wanaojifunza lugha, lugha ngeli vitu mbalimbali katika ukurasa huu naona kuwa kuna matumizi ya hiki na hivi, hiki ni kipindi cha pili hiki ni kitabu hivi ni vitabu hii ni kuonyesha ngeli.

Kuna jamaa mmoja ambaye anaonekana kuwa hawezi akatembea. Ameshika vitabu kwenye mikono yake na kuekelea kwenye miguu yake. Anaonekana anaendesha gari lake la kutembea akitumia mikono yake. Anaonekana kwa ana saa.

Huu ni ubao, ubao ambamo kuna mafunzo ambao yanaendelea katika ubao huu inaonekana labda uenda ni shuleni, shuleni ambamo wanafunzi upata kufunzwa na walimu wao. Hapa ninaona kuwa ilikuwa ni ijumaa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano februari na walichokisoma ni herufi ndogo.

Hu hu unaonekana kuwa ni mlango. Mlango unaoingia ndani. Ndani ya mahabara huu. Mahabara ya kemia na biolojia jinsi ilivyoandikwa mahali hapa. Hapa ni penye wanafunzi wanaweza wakafanyia kazi zao na yakaweze kudurusiwa na walimu na wakaweze kupeana maksi.

Hii ni mtihani, mtihani ya watoto wachanga. Watoto ambao wako chekechea ama darasa la pili ama tatu hapo. Wanajifunza kutoa na kuongeza, hii husaidia sana wanafunzi wadogo ili wakaweze kushika laini katika hisabati wanayoifanya shuleni. Husaidia sana haswa watoto wachanga shuleni.

Hapa kuna maji ya kuogelea, inaonekana kuwa kuna mwana dada mmoja amabaye ako ndani ya maji haya, anaonekana yeye akiogelea kwenye maji haya.

Hili ni kongamano maalum ya kwamba inaweza kuwa ni kongamano ambalo watu wanakusanyika ili wajadiliane kuhusu mambo fulani nyeti yanayothiri taifa na yanayoweza kuendeleza taifa kwenda mbele na kusonga kwa mambo mengi ,inaonekana kuna jamaa amesimama mbele akihutubia kongamano.

Hii ndio ratiba ambayo wanatumia shule . Wanatumia hii hili kujua saa gapi wanaofanya nini na kwa saa gapi . Hii inaonekana kuwa ni ratiba ya mwalimu anayo tumia shuleni.

Hapa kunaonekana kuwa ni shuleni ambapo wanafunzi husomea. Hapa ni mlango kuna mlango huko humo, kuna karatasi ambalo limeandikwa na limeandikwa kuwa hakuna kutoka kwa wanafunzi hapa.

Hapa kunaonekana kuwa kuna wakimbiaji wawili mbao walikuwa wanakimbia, walikuwa wako kwa mwendo wa kukimbia kiwanjani ila mmoja wao ameanguka chini na mwezake hapa anamsaidia kumwinua juu ili akaweza kumaliza.

Hawa ni wanariadha wanariadha wanaonekana kutoka kuna wenye wanatoka katika taifa la kenya. Wamevalia sare ambazo zimeandikwa kenya ilhali wengine wawili wanatoka taifa lingine wanaonekana pia wamevalia nguo sawia. Wanaonekana wamemaliza kukimbia na wanafurahia na wanashangilia jinsi walivyokimbia.

Hawa wanaonekana ni watu ambao hawawezi wakatembea wanaonekana ni viwete kwa sababu wamekaa kwenye viti wanaotumia watu wasioweza kutembea. Hawa wanaonekana wamevalia sare, sare fulani sare zao zimeandikwa taifa la kenya huku wanaonekana ni wasichana.

Kuna mwanadada mmoja hapa ambaye amekalia kiti cha magurudumu. Mwanadada huyu anaonekana kuwa ni kana kwamba hawezi akatembea bila viti hivi vya magurudumu. Mwanadada huyu labda ni kiwete. Hawezi akatembea. Anaonekana kuwa anatoka Kenya. Amevalia shati ambayo imeandikwa Kenya.

Mwanamke amebeba mtoto mchanga amesimama karibu na mti mkubwa. Mtoto analia na mwanamke anajaribu kumtuliza. Wote wamevaa nguo za rangi nyeupe na koti la kijani.

Hapa inaonekana kuwa ni kongamano maaalum. Hii ni kongamano ambalo ni ya kuwakakamusha watoto wachanga ili waweze kuwa, Kuhisi kama watu wengine pia. Naona mtu huyu ambaye anahutubia kongamano hili amesimama jukwaani akiongea.

Hapa kuna jamaa mmoja anayeendesha baiskeli yake. Inaonekana jamaa amekosa mguu mmoja. Inaonekana ana mguu mmoja tu lakini ingine linaonekana likiwa limekatwa. Na jamaa huyu jinsi ninavyoona anajua kuendesha baiskeli hili vizuri sana.

Kuna jamaa moja hapa ambaye anajikakamua ila ilhali hana mguu moja anajua kuendesha vizuri sana hii baiskeli. Anatumia mguu wake moja kuendesha baiskeli na mikono yake miwili ili kuendesha baiskeli hii yake. Ni dhahiri kuwa pia watu ambao wako na shida wanaweza kuendesha baiskeli.

Hapa ninaona tarakilishi ambalo limewekwa juu ya meza. Tarakilishi hii linatumika kwa sekta ya kielimu inatumika ili kuwaelimisha watu ama kueka data za kuhifadhi ama za kuekwa ili zikuwe zimeangaliwa vizuri.

Hawa ni wachezaji wa timu ama wachezaji wa kadandanda, wanaotoka katika taifa la Kenya, wanaonekana hawa wachezaji wako na ajali katika miguu zao na hawaezi kutembea bila mikongojo, hawa wachezaji wanatumia mikongojo ili kuwasaidia kutembea wanasaidika kutembea na inaoneakana hawaezi kucheza tena.

Hii ni saa, ni saa ile watu wengine wanaiita saa ya majira, hii saa husaidia watu wengi kujua ni wakati gani ambalo wamefika ili kuweza kufanya maamuzi ama kazi fulani, ama kubadilisha kazi katika kazi zao, hii husaidia watu kwa sababu iko mahali inaonekana vizuri.

Hili ni bango ambalo limewekwa shuleni, hili bango linasaidia wanafunzi kujua jinsi shule inavyoenda , bango hili linaonyesha ya kwamba wanafunzi wanafaa kutii maagizo wanaopewa na walimu.

Hapa kunaonekana kuwa ni darasa darasa ambalo wanafunzi wali wako darasani inaonekana kuwa ubao huu ni hule nyeupe ambao hawatumi chaki inatumi kalamu hile lingine ambalo linatumia rangi, hapa inaonekana kuna darasa, hakuna darasa kwa sasa.

Hii hapa ni vitabu vya wanafunzi, wanafunzi wanaosoma, inaonekana kuwa ni vitabu vya darasa la saba, ama kwa kile ambacho kinaitwa mfumo wa cbc, competence based curriculum kwa kimombo katika taifa hili la Kenya, vitabu hivi huwasaidia wanafunzi kupasi mitihani yao.

Ninatasama chuma la kupeperusha bendera limewekwa hapa. Linaonekana kuwa hapa inaweza kuwa ni shuleni ama kambuni fulani ilioko taifa la Kenya hii chuma husaidia sana ili bendera ya Kenya iweze kupeperushwa juu.

Kitabu cha huenda ni darasa la pili, kwa maanake imeandikwa mbili juu yake. Na maneno yanayojitokeza hapo juu ni Junior English kwa lugha ya kimombo. Kumaanisha kuwa ni ya watoto wachanga ama watu ambao wanajaribu kuelewa lugha ya kimombo zaidi.

Hiki ni tarakilishi. Tarakkilishi hii hutumiwa katika hali mbali mbali ambao zinasaidia watu kurahihisha kazi zao. Hufanya kazi ziwe rahisi na ziwe nyepesi isilete shida ama isifanyike kwa haraka. Tarakilishi hii pia huweza kuweka data ama vitu viwe katika hali nzuri.

Hapa naona vitabu vingi ambayo husomwa na watoto, ambao wanajifunza lugja mbalimbali ili wakaeze kushika laini vizuri na kuelewa lugja inavyoenda, vitabu hivi husaidi watoto wachanga wanavyo kuwa ili kuelewa lugha vizuri na waweze kushikanisha na kupata laini.

Huenda hapa inaweza kuwa ni shuleni ama maofisi za serikali. Inaonekana mahala hapa ni safi sana, iko na kiwanja ambayo ni safi sana na kuna maofisi, ama kama ni shule ni madarasa ambayo yamejengwa vizuri, na hili maofisi yako safi sana.

Huyu ndiye aliyekuwa waziri mkuu kwa wizara ya elimu katika taifa hili la Kenya. Aliteuliwa na rais William Samoei Ruto ambaye ni rais mkuu wa taifa la Kenya kwa sasa. Aliweza kuhudumu katika sector hili la kielimu kwa miaka karibu miwili tangu rais Uhuru Kenyata ateuiwe kama rais nchini Kenya.

Kitabu cha watoto wachanga ambayo imeandikwa hapa kuwa ni huenda ni darasa ama kidato cha pili. Inaonekana kuwa ni ya afya kwa kile kinaitwa kwa kimombo safety. Hii inasomwa na watoto wachanga ili kuwasaidia.

Ni jumba kubwa gani ambalo limejengwa hapa. Inaonekana kuwa chumba hili ni nyumba la tajiri ama nyumba ya tajiri mmoja anayekuwa na pesa ama anayemiliki pesa. Hiki ni jumba kubwa sana, jumba cha kifahari ambalo ambayo watu ambao wako na pesa huweza kujenga nyumba kama hii.

Inaonekana kuwa ni shuleni. Hapa inaonekana wanafunzi huja ili waweze kupata hekima ama kufunzwa ili waweze wakaelewa mambao na wakajua zaidi kuliko walivyokuja. Inaonekana kuwa kuna michoro ambazo zimochorwa hapa kando ili kurahisisha mambo kwa wanafunzi wakaweze kuelewa mambo kwa urahisi mambo sana

Ninaona chapisho hili lina ujumbe maalum kwa watu fulani. Inaweza kuwa ni wanafunzi ama watoto wanaoenda shule ambapo wanapitishiwa ujumbe ya kwamba wacheze, wajifunze, wakue pamoja. Hili ujumbe limewekwa kwa kibao hiki ili kiweze kupitisha ujumbe fulani.